Nguzo za umeme au simu zikiwa na nyaya nyingi na mandhari yake yamechukuliwa kutoka chini kwenda juu, ikionyesha safu ya nguzo na nyaya zake, zikipita juu ya ukuta mkubwa uliojengwa kwa mawe au matofali.

Choo cha kukaa cha kitamaduni kilicho ndani ya chumba, kuna bomba la maji lililowekwa juu ya choo na bomba dogo la maji lililounganishwa kwenye ukuta, na ndoo ya bluu ya taka iliyokaribu na choo kwenye chumba chenye mandhari nzuri, na afya kwa watumiaji.

Rundo la mabomba makubwa meusi ya plastiki yakiwa yamepangwa yenye muundo wa duara, kutumika katika miundombinu na usimamizi wa majitaka.

Mapipa matatu meusi ya taka ya plastiki, kila moja lina magurudumu na kifuniko yakiwa yamepangwa karibu na eneo la kijani kibichi.

Lori lenye rangi ya manjano kahawia na nyeupe likiwa limebeba mzigo na watu wawili, wakiwa wamevalia nguo za kazi zinazofanana na zile za wafanyakazi wa usafi.